Mgomba wa ndizi wenye rangi ya manjano, unaonekana kuwa mchanga sana kwa vile ndizi hizo ndizo zinaanza kumea na na bado ziko mbali kukoma tayari kukuliwa.

Wanaume wawili wanaonekana wakifafanya kazi ya kunyunyizia dawa ng'ombe ndani ya jengo la kisasa ya mifugo, wameshika mashine ya kusparay kwa mikono yao na wamevaa mavazi ya kujikinga, nje ya jengo hilo kuna tanki kubwa la maji lina tumika kuchanganya au kusambaza dawa hio.

Kikundi cha watu wengi wanaume kwa wanawake wamesimama kwa makini wakimsikiza mama mmoja anayewaelezea kuhusu tukio lililoendelea, baadhinyao wamevalia kofia na koti nyeupe, jambo linaloashitis uwepo wa wahudumu au viongozi wa tukio hilo muhimu.

Ng’ombe amewekwa mashine za kukamua maziwa huku bakuli la maziwa likiwa limewekwa karibu. Mfumo huu unasaidia kukusanya maziwa kwa urahahisi na usafi zaidi, kando ya hiyo Ng’ombe kuna Ng’ombe zingine ambazo zimezingira kando yake.

Ng'ombe wawili wanaonekana, mmoja wao anakamuliwa na mfanyakazi ambaye ameketi pembeni yake na amevalia mavazi ya rangi manjano, huku akitumia mikono kukusanya maziwa kwenye chombo maalum, ng'ombe mwingine anasimama karibu akitazama.

Ng'ombe mmoja mwenye rangi ya nyeupe na ya nyeusi amesimama uku akiwa amefungwa miguu. Mashini ya kukamua maziwa imeuganishwa kwenye matiti yake na pembeni kuna mtungi unaokusanya maziwa yanayotoka kupitia mashini hio.

Mgomba wa ndizi ulio komaa unaonekana uko tayari kwa matumizi kama kukaranga ama kupikwa. Kando yake mwanaume mmoja amesimama kwa utulivu akiangalia ndizi hiyo kana kwamba anapanga hatua inayofuata kabla ya kuzitumia.

Ndizi mzuri inayopendeza ina rangi ya manjano yenye wa manjano ya kungaa na inaonekana kuwa ikiwa itawachwa kwa muda kidogo zaidi, itaiva vizuri kabisa na kuwa tayari kwa kuliwa kwa ladha tamu.

Kundi lililo jazwa maziwa mala, ambayo yanaonekana kuwa na rangi nyeupe iliyokolea na yenye mvuto, maziwa haya huenda yamewekwa tayari kwa kunywa, ama kwa kutumia kama sehemu ya mlo kwa kawaida.

Mtu mmoja anaonekana akidondoa mahindi kwa umakini na utaratibu mkubwa. Kazi hii ni sehemu ya shughuli za kilimo ambazo zinahakikisha mazao yanapopelekwa vizuri na kuhifadhiwa kwa usalama. Hali hii inaonyesha umuhimu wa mkulima katika kuhudumia mazao yake.

Wanaume watatu na wanawake wawili wamesimama mbele ya duka la maziwa. Duka hilo limepakwa rangi ya bluu , huku wakiongelesha muuzaji wa maziwa. Duka hilo limeandikwa Destiny Dairies .

Ni Ndizi za juu na za chini ziko tayari ku liwa ilhalii za juu na za chini ziko tayari kuliwa ilhali ya za katikati ni za kuchamshwa tu. Labda usubiri ziwe tayari baada ya siku ya za katikati ni za kuchamshwa tu. Labda usubiri ziwe tayari baada ya siku chache ili ziliwe. chache ili ziliwe.

Mgomba wa ndizi unaonekana bado hazijakomaa kabisa kwa kula. Lakini tayari zimeiva vya kutosha kupikwa. Rangi yake ni kijani kibichi, na zinaonekana dhabiti ishara kwamba zinaweza kutumika kwa mapishi mbali mbali kama vile kupika au kukaranga.

Gomba mkubwa wa ndizi nyingi sana umewekwa juu ya meza kwa mpangilio mzuri. Matawi ya ndizi yameenea kwa makini ilikusaidia ndizi isikatike, naimefungwa kwa utaratibu unaonyesha tahadhari katika kuifadhi na kusafirisha matunda haya.

Mgomba huu umenawiri vizuri, ingawa ndizi hizi hazijaiva kuna dalili kua katika siku zijazo zitakua tayari. Ndizi zilizo katika upande wa chini ni ndogo kuliko upande wa juu.

Mgomba wa ndizi unaovutia sana, umebeba ndizi za rangi ya manjano na njano angavu, zingine zinaonekana kuwa tayari kwa kuliwa kwa sasa. Pia kando yake kuna zingine ambayo ni za rangi manjano inayoonekana kuwa haijatosha kuliwa kwa sasa.

Gomba mkubwa wa ndizi ume andaliwa kwa mpangalio mzuri ikiwa na ndizi nyingi sana zilizo komaa vizuri. Ndizi hizi zime wekwa nje inayo vutia ikionyesha maandalizi ya kuuzia au kugawa, hali hii ina onyesha umuhimu wa kuhifadhi matunda kwa uangalifu kabla yakufika kwa wateja.

Mwanaume mmoja amevalia koti jeupe na anaonekana akitazama au kupima madawa mbalimbali. Anafanya kazi kwa makini kuhakikisha madawa hayo yakiwa kwa hali nzuri na salama kwa matumizi. Kando yake kuna mashine ambayo yamewekwa kwenye meza.

Ndizi nzuri zimepandwa kwa utaratibu mzuri. Zikielekea kuuzwa au kuhifadhiwa. Mpangilio huu unaonyesha umakini katika kuhifadhi matunda ili yaweze kuonekana kuvutia na kuuzwa kwa urahisi.

Ng'ombe mmoja ambaye miguu yake imefungwa anaonekana anakamuliwa na mtu aliyeketi kando yake. Mfanyikazi huyu anahakikisha maziwa yanakusanywa kwa uangalifu na kwa utaratibu. Kando yao kuna ng'ombe zingine mingi.

Mahindi yamewekwa jikoni yakikaushwa kwa mpangilio kando ya ukuta. Pembeni yake kuna kibuyu ya mafuta, ikionyesha matumizi ya kawaida katika mazingira ya kawaida ya kijiji.

Nyumba ya ng'ombe imejengwa kwa ubora na mpangolio mzuri, ndani yake wako ng'ombe wakikula chakula chao kwa utulivu, mazingira haya bora yatasaidia afya ya uzalishaji wa ng'ombe, huku mfugaji akihakikisha kila kitu kiko sawa.

Ng'ombe wanne wenye rangi ya kahawia, nyeupe na nyeusi wanaonekana wakila chakula kilichotupwa karibu na dustbin ,ndani ya dustbin iyo kuna makaratasi mengi mno iliyotupwa yenye rangi tofauti tofauti.

Mwanaume mmoja aliye valia kofi nyeupe na miwani machoni mwake anaonekana akiwa shambani, akishikilia shina la mgomba wa ndizi ambalo limefunikwa na polithini iliyo chanika.

Hapa inaonekana ukishikilia ndizi moja ya manjano ambayo haijaiva kabisa, lakini tayari imemenywa. Kando yake kuna ndizi zingine ambazo nazo hazijaiva lakini hazijamenywa kama ile ya kwanza.